Sasa hapo ni biashara, biashara ambaye inafanywa kazi ya samaki. Sasa hapo imepikwa samaki mingi zaidi. Sasa watu hii ni samaki choma na watu wanangojewa wakuje wateja wakinunua ili wapate pesa.

Hapo ni mahali pa magari. Magari hizi ikiwa inaletwa kwa mahali ambao inauzwa gari. Hizi magari zina kaa kama za kuuzwa lakini pengine inaeza kuwa kama imwekwa hapa watu wakisubiri wenyewe waendeshe magari, wanafanya shughuli zao.

Hapo sasa naona hapo ni biashara na ni manguo ambaye imeletewa kwa nchi ingine. ikiwa imeingizwa hapo kwa Kenya. Sasa hapa ni manguo ambaye huwa imefungwa ama imeletwa huko ulayani.

Hapo sasa kuna lori moja ambayo, hubeba magari mapya, sasa hii ni biashara. Sasa magari hii hubebwa na lori hii hubeba magari kama kumi ama nane mara moja, wakiwa wanapeleka maeneo mbalimbali.

Sasa hapo kuna soko la nguo ambayo huwa unafanya manguo zinunuliwe na ziuzwe hapo. Sasa hapo soko hii huwa huuzwa nguo ya kila aina na ni watu na wanapata biashara.

Hapo sasa kuna maduka ambapo sasa mbele za hizo duka kuna mandizi na kuna watermelon ambayo huku ni mingi zaidi na sasa hizo ndizi rangi yake ni rangi la kijano na duka hiyo kuna mpesa na kuna gari tuktuk ambayo inapita hapo mbele yake.

Sasa hapo kuna mguu ya gari naona na mguu hiyo ni mguu ambaye ni mguu kubwa kidogo si kubwa sana na sasa hii ni safi kabisa. Na sasa naona hii gari ni gari ambayo hua inabebwa na pesa mingi ama inauzwa na pesa mingi.

Tunaoona hapa ni pesa taslimu ya Kenya ambaye ni elfu moja. Elfu moja kwa nchi yetu hii ya Kenya inafanya vitu mingi zaidi kama chakula, unga wa ngano, kila chakula ya kila aina unaweza pata na hii elfu moja. Inakusaidia na ni pesa ambayo ina nguvu zaidi ndani ya nchi yetu.

Hapo ni biashara, sasa biashara hii ambayo huwa inafanywa na maziwa ambao wanapata maziwa ambaye imeletwa wakati huyu imekua safi kabisa imechemshwa na haina ugonjwa yoyote.

Hapo sasa kuna magari. Gari hii sasa ikiwa imepelekwa ama imewekwa mahali pa kuuza magari. Sasa hapo ni mahali pa biashara na huwa unanunua gari ukiendesha ama ukilipa pesa napo ni biashara.

HApo kuna simu ya rununu, simu ya mkono ambaye huwa simu hii ni simu kubwa wakiwa wameingia hapo ya kusaidia ya kama mpesa, ya safaricom ambaye unaweza jifanyia kila kitu, kama unanunua pesa ama kama hauna credit .

Hapo hii inaitwa KopoKopo ni mahali ambayo huwa unapatiwa mikopo unakopa pesa ambayo huwa inakusaidia ukijisaidia nayo baadaye ukifaulu, ndio tena unaregeshea na unalipa.

Sasa hapo kuna mahali, kuna hoteli na ambao watu huwa wanaendanga wakikunywa. Hoteli hiyo sasa kuna alama ya ng'ombe hapo ambao inamaanisha kuna maziwa inapatikana hapo.

Hapo sasa kuna maduka. Duka hizi kuna duka za Mpesa na hapo kuna saluni ama mahali pa kinyozi. Sasa hiyo saluni ambao kuna wasichana ambaye imetoka sahio na kuna mzee ambaye anauza vitu mbele ya hizo maduka.

Hapo sasa kuna magari ambapo ni mapya. Magari hizi huwa zinauzangwa na pesa milioni au kadhalika. Hapo ikiuzwa na ni bei kali.

Naona hapo ni mboga ambaye hapo kuna viazi, na nyanya, na vilevile kitunguu, huwa inauzwa na hapo ni biashara ya mama mboga, ambaye anauza mboga zake kwa mezani.

Hapo kuna pesa taslimu ya Kenya. Pesa hiyo sasa ni tunayo ona hapo ni miambili moja na noti ya hamsini hamsini na mia moja. Pesa hiyo itakua mia nne.

Sasa hapa kuna wanabiashara ama wafanyikazi wa biashara wengi zaidi wakiwa kila mtu wana mzigo yake akiibeba ama akiileta hapo kwa soko ili apate watu wa kununua bidhaa yake

Hapo sasa naona ni biashara ambaye sasa biashara hii huwa wafunwa au huwa wanunuliwa watu na magari. Hapo ni mahali ya kuuza magari na kuna magari ya aina nyingi.

Hapo sasa ni mahali pa biashara. Sasa hapo kuna shirika la Mercedes ikiwa inauza magari ya aina ya kila aina ambaye shirika hiyo huwa imetengeneza na imeunda.

Hapo sasa kuna magari ambapo unauzwa. Na magari hizi huwa ni bei kali ambapo huwa unaufao ufanye na hizo pesa mingi zaidi na ni kali pesa yao.

Hapo sasa kuna duka. Sasa duka hii mbele yake kuna bodaboda na kuna baiskeli. Sasa mtu ya baiskeli ameingia ndani ili kusaidika na kunua vitu hapo ndani ya duka hili.

Sasa hapo ni duka ambaye ni mahali ya biashara huwa mahali hapa huwa huuzwa na sanasana vitu ama nguo za watoto na zile zile ma stretcher ya kuvaa kwa mguu ndio huwa unauzwa hapa na ni biashara.

Hapo kuna maduka ya biashara, kuna mbili ambayo huwa imefunguliwa na kuna moja ambayo imeandikwa amani na bado haijafunguliwa, sasa maduka hizi kuna mteja mmoja ambaye amesimama mbela ya duka.

Hapo sasa kuna magari mingi zaidi. Magari hizi sasa ni magari za bei kali sasa kila mtu hawezi nunua mwenye tu anaeza nunua ni mwenye ambaye ako na pesa ya kununua hizo gari kama unaye ndiyo unaeza nunua.

Sasa hapo kuna duka ambayo huwa inauza nje viatu za aina nyingi zaidi, na kuna mtu mwanaume mmoja ambaye anapita hapa karibu ambaye ni mwenye hapa akiwa anangoja watu wakuje na waamue.

Ninaye ona hapo ni matunda mengi zaidi. Hapo kuna maembe, kuna ndizi, kuna nyanya, kuna kitunguu, kuna ndimu, kuna pilipili na kuna watu wengi mingi zaidi matunda ya kila aina.

Hapo sasa kuna mteja mmoja ambaye huwa ananunua gari na sasa wakati ashalipa kila kitu ya gari na ameona gari na amesema sasa ntaenda naye anapewa kifunguo na makaratasi zake mara moja, sahii kuna mmoja ambaye amevaa suti nyeusi na mwingine pia suti nyeusi na mwenye ako na nyeupe anapewa gari.

Hapao sasa kuna duka la Mpesa ambapo duka hii ndani yake kuna mandizi ambapo inauzwa hapo ndani imewekwa na ni rangi la kijani. Na hapo Mpesa duka hii iko mahali mzuri zaidi.

Hapo sasa kuna pesa ya ma elfu. Ni pesa hapo naona ni elfu mbili, ama pande hio, pande moja iko na Mzee Jomo Kenyetta, pande ingine iko na ndovu na myama mwingine ambaye ni panari. Sasa hizi huwa ni pesa ya kitambo.

Hapo sasa kuna duka, duka hizi huwa inuzangwa vitu vya aina nyingi zaidi na ni duka ndogo. Duka hiyo kuna Mpesa, mbele yake kuna mahali ambavo unaeza kanyanga wateja wakuja kununua vitu.

Hapo sasa naona kuna maduka tatu. Kuna mbili imefungwa na moja imefunguliwa. Nje huyo imeandikwa Mpesa na ni duka kubwa kidogo na kuna mteja mmoja ambaye ananunua kitu kwa ndani ya hiyo duka.

Hapo sasa ni biashara na hapo kuna magari ya kila aina. Na kuna magari ya pesa mingi. Na hapo kila kampuni inaleta na gari yake, kila shirika ikileta na gari yake ili watu waone na wanunue.

Hapo sasa ni soko, soko hii ikiwa inafanya kazi ya viatu, hapo ni upande wa viatu kwa hii soko. Viatu ambayo kila aina sanasana viatu za kutembea na mvua na viatu vya aina mingi zaidi.

Hapo sasa ni soko, sasa soko hii, watu wakiwa na matunda ya kila aina, wakiwa wamekanda na wameweka chini, kwenye ubaobao ,kuna aina mingi ya matunda kama vile; nyanya na ndimu.

Hapo ni mahali pa biashara ambaye kuna magari mengi zaidi ya kila aina ambao zote ziko hapo ili wauzwe. Na sasa ukienda kuchukua hizi gari inategema unataka gari gani na unaenda na pesa ya kiasi gani.

Hapa kuna viatu nyingi zaidi ambapo ni biashara, na ni mahali pa kuuzia, ni mahali pa kuuzia viatu ambapo huwa ni biashara la viatu peke yao huwa inauzwa.

Hapo sasa kuna vitu vingi ambayo imeletwa biashara hapa na imetengezwa kwa mkono ya binadamu kwa kuwa wametengeza kwa kienyeji hizi vitu wakikatakata mti na panga ili ikuwe design hii.

Hapa kuna duka ambapo wanajiita duka la maziwa. Duka hii huwa wanauza kila kitu sana sana especially vitu vya vinywaji kama ice cream , maji ,maziwa na vinginevyo.

Hapo sasa kuna pesa laki maelfu ya pesa ya Kenya. Sasa pesa hii ni elfu mojamoja ambaye huwa imekusanywa na ni pesa mingi kiasi, pesa hizi huwa ni pesa ya zamani ambaye tulikuwa tunatumia Kenya lakini sasa sahii tunatumia ingine.

Sasa hapo ni pesa wa Kenya ni shilingi elfu mia mbili na ni huwa imekwa picha ya Mzee Jomo Kenyatta. Pesa hii ilikuwa inatumika huko awali lakini sasa pesa hii huwa huzitumi tunatumia pesa ingine.

Naona hapa kuna duka. Na duka hii kuna side amabye imeandikwa Airtel na kuna side ingine ambaye imeandikwa Mpesa. Sasa kuna wateja wawili ambao wanaka mbele ya duka huo wakipumza hapo mbele ya duka.

Hapo sasa kuna magari ambaye imewekwa hapo kwa kibiashara. Magari hizo huwa inauzangwa na ama wako tayari kuuzwa. Na mwenye anataka kunua huwa anaeza endea ili anunue na pesa ziko pesa tofauti tofauti.

Sasa hapo ni mahali pa biashara na ni duka. Duka hii huuzwa na manguo za aina nyingi zaidi sana sana manguo za wasichana ama wamama.

Hapo sasa soko iko na vitu mbalimbali na iko na biashara. Kuna mtu ambaye huwa anabeba gari ya mkono manguo mingi zaidi akizungusha kwa ndani ya soko iliapate customer mingi zaidi.

Hapo naona kuna mguu ama taya ya gari, ambaye ni mingi zaidi huwa inauzwa na hapo kwa nje ya maduka, sasa hizi huwa ni unaweza pata ya kila aina, inategemea na chenye mfuko yako imebeba.

Sasa hapo ni mahali pa mama mboga wao huuza mboga na kuna ganda la ndizi ambaye rangi lake ya kijani na kuna zingine ni ambaye ndizi nyama bado ambaye ziko sawa zimekomaa. Kuna nyanya na kuna vitu vingi ingine.

Hapo ni soko ambaye duka hii ama soko hizi inauzwa na vitu vya aina mingi. Sana sana vitu vya kienyeji ambao huwa watu wanatumianga zaidi.

Hapo sasa kuna pesa ya Kenya ambayo ni noti shilingi mia moja, ikiwa imekwa picha ya mzee Jomo Kenyatta . Na hii pesa hapo awali ilikuwa pesa ya kutumia zamani lakini sasa hatutumi.

Sasa hapo kuna mtu ambaye ako na simu, sasa ameingia kwa M-pesa akiwa anataka kutuma pesa ama anataka kutoa pesa kwa simu yake, hapo ako kwa duka akiwa hapo ni biashara ni kutoa pesa.

Sasa hapo kuna gari ambaye huwa ni gari za zamani. Gari hizi huwa zinauzangwa na pesa nyingi zaidi. Sasa ambapo ni pesa ya wakati huo ilikuwa ni pesa mingi.

Programu ya kifedha au huduma za malipo mtandaoni inaoonyesha aliye na pesa taslimu elfu mia sita inyoonekana kama sehemu ya huduma kama mpesa banking au wallet ya mtandaoni inayoweka jina alioyoonekana wazi.

Hapo sasa ni mahali pa biashara ama ni soko, naona hapa kuna soko ya manguo na vile vile kuna mayai, mtu ambaye anazungusha mayai huwa mayai yanauzwa.

Ninaona hapo kuna duka, ambapo kunauzwa vitu mingi za kila aina, na kuna mpesa ambapo unaekea pesa, na anauza hapo coca cola na vilevile maji ya kilimanjaro na chakula mingi zaidi ya kutengeneza unga wa ngano.

Hapo kuna magari ya mabasi ambayo huwa inauzwa na saizi inatengenezwa na bado hajakamilika, hawajaweka mguu hawajaweka viti, na vile vile makioo za nyuma na mbele.

Sasa hapa kuna, ni mahali pa biashara ambaye kuna magari za kila aina ya kifahari. Magari hizi huwa inauzangwa na huwa unafika ukinunua kwa hapo kwa mahali pa kununulia magari.

Sasa hapo kuna magari mpya ambayo huwa inauzwa na hapo ni Nairobi. Magari hizi huuzwa na kila wakati ukikuja asubuhi mpaka jioni huwa unapata gari chenye unataka na ina manufaa kwako.

Sasa hapo kuna ni fedha. Fedha hizo ni pesa ambaye ni pesa ya Kenya .Hizo pesa ni maelfu ya pesa ni maelfu sasa huwa kupelekwa na kusaidia vitu mingi zaidi.

Hapo sasa kuna magari mpya ambayo huwa inauzwa, na hizi magari zote ziko kwa soko. Magari hizi zikiwa zimewekwa mahali ili watu wanunue. Sasa magari hizi zote ni, na sio bei moja.

Naona hapa ni gari mpya ambaye hua inajulikana ama namba yake ni KDH.Gari hiyo tunaona hapo ni mpya. Imenunuliwa tu saa hiyo na sasa ni gari ingine ambaye ni nyeupe na ni mzuri sana.

Hapo ni wateja ambao wanahudumiwa na wameenda duka kununua vitu ama bidhaa aina zote. Duka hii iko na pia airtel na kuna agent wa mpesa na ako na airtel zote mbili ,na duka hii ni kubwa sana, wananunua vitu wakitoa pesa.

Hapo kuna matunda aina yake. Kuna aina mingi ya matunda hapa kuna paipai na kuna viazi tamu ambao tunaitanga waru wakiwa tunakataka na kupika na kukula na hii paipai bado haijaiva lakini kuna zingine ambazo zimeiva inaweza kulwa.

Hapo sasa kuna magari mingi zaidi ambao wameekewa parking , wakiwa wanasubiri na watu wameenda kufanya shughuli mbalimbali, na zote ni magari za uzuri na raha zaidi.

Tunaona hapa ni gari ya aina ya matatu ambayo gari hiyo inakuanga na ni mpya iko na kila kitu, sasa gari hii ni mpya na anaweza enda safari kila pahali na anafanyanga kazi ya aina mingi hapo kenya.

Hapo ni mahali ya kanda ya nje ambayo watu huwa wananunua viatu aina yoyote, viatu hii bei yake ni rahisi si kama zile za maduka na watu wanapenda kununua viatu hapa na ni biashara ya mtu fulani.

Hapo kuna kampuni ya Idrand, ambayo inauza magari kwa kuleta kutoka nchi nyingine na kupeleka nchi zingine. Wana magari ya aina zote, na mtu anayetaka kununua, anaweza kuendana na mahitaji yake.

Hapa ni maduka ambao huwa unatoa pesa kama banki na unaweka na unatoa ingine ukitaka. Na hii hapa ni Mpesa kuna ya Aitel pia. Na hapa kuna Mpesa agent ambao huwa wanatoanga pesa.

Hii ni biashara, na biashara ya kutengeneza hizi vitu yenye wamama huwa wanatengenezanga, wamama wakitengeneza wakimaliza hizi vitu, huwa wanapelekea hizi bidhaa sasa watu wanakuja wananunua na bei ingine ya tofauti, na wanapata pesa.

Kwa hii barabara kuna magari mingi zaidi ya matrela kama vile kuna trela moja ya kubeba magari ambao wanapita hapo mbele akiwa ameendesha gari mingi amebeba juu yake.

Hapo kuna gari, na hii gari ambayo iko hapa, ni gari ambaye, ana, anabebwa na watu kuenda makaunti mbalimbali. Akibeba watu na kupatiwa pesa...

Hii ni taslimu ya pesa ya kidola ya nchi ya United states of America kule ulayani, kuna pesa ya Uropa, kuna ya Australia, kuna Japan, kuna India na vile huwa inachenjiwa na shilingi ya pesa ya Kenya.

Hapo ni duka na duka hii ni duka imejaa sana, kuna M-pesa, kuna fridge ambayo inawekwa baridi, kuna soda ya aina yote, kuna unga wa ngano, kuna mchele na hapo ni duka ni mahali ya biashara.

Hapo ni soko, na soko hii ina biashara mingi zaidi, na watu ni kadhaa. Kuna mahali za nguo, kuna mahali ya nguo ya watoto, kuna mahali za kununua viatu, mboga, watu wanakuja wakinunua vitu.

Hapo ni duka la yai ama duka ya mayai mingi zaidi. Yai hizi huuzwa kijumla na kwa mojamoja pia kupeleka duka baada ya ingine na ina biashara nzuri sana na inapata pesa.

Hapo ni soko ya kuuza mbogo aina tofauti, lakini hapa wanauza cabbage, kuleta magari kubwa na kuweka hapa na kila mtu anakuwa akinunua moja moja ama pengine unaweza kunua zote mara moja.

Hapo kuna mteja mmoja ambaye anakaa kama amenunua gari sasa hiyo gari amenunua yeye anapewa kifunguo yake ili aambiwe sa hii ni yako na ni mali yako na ukue unaendesha, mtu amevaa suti ndio anampea kifunguo na inakaa yeye ndio anapea hiyo gari.

Hapo ni soko, soko ya mboga na vilevile nguo, ama nguo za kulalia pia ziko, kuna magunia na hapo kuna vitu mingi kama sukuma na pilipili hoho, zote kabeji, ndizi naona, hapo ni soko ya.

Tunaoona hapa ni gari na gari hiyo iko na speed ambayo inakimbia vizuri na hii gari mafuta yake imejaa na wanaekanga missle na hii ni gari ambayo iko na manufaa mzuri zaidi.

Hapo kuna matunda ya aina yake ama hapo ni soko ya kuuza mboga na matunda aina yao yote, hapo kuna ndimu, kuna ndizi kuna viazi na kuna zingine mingi zaidi ambao nikisema nitamaliza yote.

Hapo sasa tunaona ni pesa na hii pesa ni pesa taslimu ya Kenya na ni maelfu kadhaa, na sahii pesa inaweza kusaidia vitu mingi na hii pesa iko na nguvu na ya nchi na zingine za nchi zingine za nje wanachukua hii pesa na wanaweza badilisha na pesa taslimu ya nchi hizo zingine.

Hapo ni mahali ambao huwa magari zipo na magari zote na hizi magari ni kama zinauzwa na wako mahali bei na hizi magari ni magari aina mingi. Kuna ma colour kama colour ya kijani, colour nyeupe na nyeusi. Kila gari iko na aina yake na iko na pesa taslimu yake kando.

Hapo kuna ndizi ambayo imeiva na imewekwa mahali, sasa ni wakati tu wa kukula na ndizi hii ni ndizi tamu zaidi, ni ndizi fupifupi na iko na energy nzuri sana na watu wanapenda kukula zaidi ndizi, hapo kuna ndizi ya aina nyingi.

Hapo sasa ni nyumba ama mahali ya kuuza magari na hii hapa ni gari ya utajiri, ni gari ina pesa mingi zaidi, kila mtu hawezi akanunua mwenye tu ako na pesa mingi ndio anaweza nunua ama hata dunia mzima.

Hii ni gari ambayo ni trela kubwa zaidi na ni gari ya kubeba magari zingine ndogo ndogo. Hata ikiwezekana inabeba gari zile kubwa. Na sasa anabeba magari tano mara moja akiwa anasafirisha maeneo nyingine.

Hapo sasa ni maduka ndogo ndogo za nchi ambao huwa wanauzanga viatu tunaona hapa ni viatu za aina zote, viatu za mpira kuchezea mpira wa kandanda, viatu ya wanariadha kukimbia, viatu ya kuvaa suti yenyewe, kuna aina nyingi ya viatu na ni biashara.

Hapo kuna mboga kienyeji, kuna sukuma, kuna dania, kuna cabbage na aina mingi ya vitu kama kitungu na aina mingi kila aina ya mboga ambaye ni mboga kienyeji na mboga ya vitu ambaye tunakulanga.

Kampuni hii ama ile inafanyanga kazi ya mijengo ambao wanakujengea nyumba alafu wanapata vitu yao ndogo hapo . Wanakujengea nyumba ya kifahari nyumba aina yoyote ambao uko naye so wanakufanyia hizo.